Mashine ya kiotomatiki ya benki, ikiwa imewekwa nnje inawezesha wateja kupata huduma za kifedha kwa haraka na kwa urahisi, wakati wowote wanapo hitaji, huku kwa nnje magari meusi yakiwa yameegeshwa.

Magari matatu ya kisasa ya "BMW" yenye rangi nyeusi yamepangwa vizuri ndani ya chumba cha maonyesho, yakiwa na muundo wa kifahari na wa kuvutia tayari kuuzwa kwa wateja walio na uwezo wa kuyamudu.

Mashine ya kisasa ya Kiotomatiki ya kutoa maziwa imesimama wima kwenye chumba chenye sakafu safi, iking'aa kwa rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe na kuitangaza huduma yake ya maziwa. Ikisubiri wateja waingize pesa zao ili kujipatia maziwa safi na yabaridi.

Katika eneo la biashara ambalo ni safi na limepangwa kwa ufanisi, mashine ya kuuza maziwa ya kampuni ya parkish yenye rangi ya bluu na nyeupe, imesimama kwa kuvutia ikiwa na nembo ya kampuni yenye maandishi yanayosisitiza ubora. Huku skrini ya kidijitali kwa ajili ya muingiliano wa mteja na dirisha dogo la kutolea maziwa.

Duka dogo la maziwa, wafanyabiashara kadhaa waliovalia mavazi tofauti wakitoa huduma nyuma ya kaunta, huku rafu zikiwa zimejaa vidumu vya maziwa na bidhaa zingine; na wateja wakiwa wamesimama nje wakisubiri kuhudumiwa.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya bluu yenye maandishi ya bidhaa za maziwa na imepambwa kwa picha za ng'ombe na chupa za maziwa, ikisimama kwenye sakafu yenye vigae vilivyopangwa kwa muundo wa mche mraba.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe refu, akisimama karibu na mashine ya kisasa ya kiomatiki ya maziwa, huku akielezea na kutoa maelekezo kuhusu mashine hiyo na nyuma yake kukiwa na chumba chenye rafu.

Katika duka lenye bidhaa mbali mbali, mtu aliye valia mavazi ya koti, na kofia ya kahawia. Akiwa anaongea na muuzaji wa duka, huku katika mikono yake akiwa ameshikiria chupa iliyo jaa maziwa baada ya kununua kutoka kwa muuzaji huyo.

Katika duka kubwa la samani, makochi mengi yamepangwa yenye rangi nyeupe, ikiwa na mito midogo imeegeshwa juu yake, ikiwa tayari kusubiriwa kuuzwa kwa wateja.

Duka la samani lililojaa sofa nyingi, meza, viti, pamoja na mito midogo na viti vingine vya nyumbani, viti vikiwa vimepangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Seti ya meza na viti vitatu, vyote vimetengenezwa kwa mbao za kahawia iliyokolea, huku viti vikiwa na migongo mirefu na miguu iliyochongwa kwa ustadi; ikiwa meza hiyo ikitoshea watu watatu, iliyotengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mchanganyiko wa mbao na chuma, vikiwa vimepangwa nje ya eneo la biashara, vimewekwa kwa utaratibu mzuri ili kuvutia wateja wanaopita karibu na eneo hilo tayari kwa ajili ya kuuza.

Katika duka kubwa la samani mwanamke aliyevalia shati la kijani na suruali nyeusi, amesimama karibu na sofa kubwa la rangi ya kahawia lenye mito iliyoegeshwa juu yake, yaliyo tayari kutengeneza ili kuuzwa kwa wateja.

Katika duka la samani, meza ya mbao juu yenye kioo iliyotengenezwa kwa mbao, na viti vyenye rangi ya kahawia. Imetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja, ikiwa meza hiyo ikitoshea watu sita.

Mafundi wawili wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, wakiwa kazini wakiranda mbao ambazo hutumika kutengenezea samani mbalimbali. huku nyuma kukiwa na kabati lililotengenezwa ambalo likisubiri kukamilika ili liweze kuuzwa.

Duka la samani. Sofa ndefu ya kisasa yenye mito minne mikubwa iliyotengenezwa kwa kitambaa chepesi, imepangwa kwa umaridadi ikiwa ni uimara na uzuri. Huku nyuma yake kukiwa na samani nyingine za sofa ambazo zinasubiri kununuliwa na wateja.

Mwanaume aliyevalia koti la bluu na kofia, anafanya kazi ya useremala kwenye meza ya mbao, huku watu wengine wakiwa wamekusanyika karibu, nyuma yake katika mazingira ya mtaa wa makazi.

Kitanda cha chuma kilichochngwa kwa ustadi na kupangwa kwenye eneo la wazi, kimewekwa pamoja na samani nyingine tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa imara na za kudumu kwa matumizi ya nyumbani.

Kitanda cha mbao chenye fremu imara, kikiwa kimewekwa nje karibu na mimea na pikipiki, baada ya kuwa tayari kutengeneza na watengenezaji wa samani hiyo. Hivyo kinakuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Eneo la mapokezi ya hoteli ambapo wanawake wawili waliovalia nguo za bluu wakizungumza na muhudumu nyuma ya kaunta ya mapokezi , huku nyuma yao kukiwa na ukuta uliopambwa kwa muundo wa nanasi zenye taa na mapambo ya kisasa.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya dawa ya mapokezi ya hoteli, huku wafanyakazi wawili waliovalia fulana nyeupe wakiwa wameketi nyuma ya dawati yenye rangi ya kahawia wakimsikiliza mteja.

Eneo la mapokezi ya hoteli penye kaunta ya kisasa ambapo mimea mizuri ya mauwa yamemea ukutani eneo hili linaonyesha mandhari nzuri yakuvutia kwa wateja

Katika moja ya eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali kama: vitunguu, maboga, ndizi, pamoja na mahindi zimepangwa chini kwenye viroba vyeupe, huku watu wakisimama nyuma wakishughulikia bidhaa zao pamoja na wachuuzi waliokuja katika eneo hilo kununua bidhaa.

Mama anauza mboga mboga sokoni, akimkabidhi mteja wake rundo la giligilani huku wote wakitabasamu ikiwa ni uhusiano mzuri kati yao.

Soko kubwa lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vitunguu, nyanya, hoho na matango vikiuzwa. Huku muuzaji akiwa amekaa mbele ya sehemu hiyo akisubiri wateja.

Katika eneo la soko, meza ya mbao iliyojaa mbogamboga na matunda aina mbalimbali ikiwemo pamoja kabichi na matango na karanga. Huku baadhi ya bidhaa zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya njano, ikiwa ni mazingira ya biashara ya mtaani yenye shughuli nyingi.

Magunia yaliyojaa nafaka mbalimbali kama mchele, maharage na unga yamepangwa katika soko la wazi, huku wauzaji na wanunuzi wakiendelea na shughuli zao chini ya miamvuli ya rangi tofauti ili kujikinga na jua.

Katika eneo la mji jengo la gorofa lenye muundo wa kisasa lenye baraza kadhaa na madirisha makubwa, ambapo limezungukwa na ukuta mrefu na milango ya chuma.

Katika duka kubwa la kisasa, bidhaa mbalimbali kama vile nafaka zimewekwa kwenye magunia makubwa na kila gunia likiwa na kijiko kikubwa cha kuchotea, huku zikiwa na lebo zilizobandikwa kuonesha majina na bei ya bidhaa.

Duka kubwa la kisasa lenye rafu ndefu zilizojaa vinywaji vya baridi vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa utaratibu mzuri na rangi zinazong'aa kuanzia soda za machungwa hadi vinywaji vingine, na sakafu yake inang'aa.

Duka kubwa la kisasa, lenye rafu zimepangwa kusafi kwa safu zikiwa na bidhaa tofauti tofauti za vinywaji huku mwanga wa dai na panel za mbao unatoa mvuto wa kisasa na hutoa muonekano usafi wa bidhaa zilizoonyeshwa.